Magari yenye rangi nyeusi yaliyo katika eneo la maegesho yakiwa mbele ya jengo lenye ofisi na sehemu ya kiyotomotena kwa ajili ya kutolea fedha.

Mfumo wa kidigitali wa huduma za benki unaomuwezesha mtumiaji wa benki kupata huduma hizo kwa njia ya simu za mkononi.

Muhudumu wa benki la(ABSA) aliyevalia shati nyekundu na kitambulisho chenye nembo ya benki hiyo, akitioa maelezo kwa mteja wa benki hiyo.

Tangazo la biashara ya kibenki, likimwonesha mtumiaji wa huduma akiwa mbele ya kiautomotela, akipata huduma za kibenki.

Baa ya kisasa yenye kumbi refu, pamoja na rafu zilizosheheni vinywaji vya aina mbalimbali, ikiwemo katika chupa za glasi.

muhudumu wa baa akiwa anahudumia kinywaji kilichopo kwenye glasi nyuma yakle kukiwa na rafu zeneye chupa za glasi zenye vileo vya aina mbalimbali.

Bango kubwa la mstatili, lilikowekwa nje ya baa, likionesha picha ya bia na glasi ya bia ikiwa na jina la baa hiyo.

Baa ya kisasa yenye taa zenye kuleta nakshi, pamoja na Samani za kisasa za viti, meza na rafu, zilizowekwa chupa za mvinyo na glasi.

Nyumba kubwa ya maonesho ya magari iliyosheheni magari mbalimbali yenye rangi tofauti, kama nyeupe na nyeusi kwa ajili ya maonesho na mauzo.

Motokaa ndogo iliyofunguliwa mlango yenye rangi ya kijivu, ikiwa katika eneo la maonesho ya magari tayari kwa ajili ya uuzaji.

Sehemu ya mbele ya gari lililofunguliwa ikionyesha dashibodi, viti vya ngozi pamoja na sehemu ya juu ya mbele ya gari tayari kwa ajili ya uuzaji.

Magari binafsi aina ya Toyota Kalmo yakiwa yamewekwa nje ya eneo la wazi kwa ajili ya mauzo, eneo hilo likiwa limepakana na majengo marefu ya ghorofa yaliyotengenezwa kwa vioo na kuta za matofali.

Kikapu kilichofumwa kwa uzi chenye maandishi ya 'fungu la kumi na sadaka' kikiwa kinatumika katika ukusanyaji wa sadaka katika kanisa.

Kikapu kilicho tengenezwa kwa kitambaa cheusi na chekundu chenye uwazi sehemu ya juu, kilichoandikwa fungu la kumi na sadaka kitumikacho katika ukusanyaji wa sadaka kanisani.

Jokofu la kiotumu maziwa likiwa pembeni ya majokofu mengine ya kawaida ya vinywaji baridi ndani ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa.

Mteja wa maziwa akiwa anasubiri huduma katika eneo la dirisha la duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa, lenye maandishi na matangazo makubwa ya bidhaa za maziwa.

Sehemu ya mbele ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa lenye milango ya bati likiwa na michoro ya rangi ya bluu na nyeupe ya glasi na maboksi pamoja na maandishi yanayotafsirika kama kituo cha maziwa nyala.

Duka la bidhaa zitokanazo na maziwa, lenye milango mikubwa ya vioo, yenye matangazo na picha mbali mbali juu likiwa na bango kubwa linalosomeka “TAMU MILK.”

Muhudumu wa duka linalouza bidhaa zinazotokana na maziwa, akiwa ndani ya duka hilo lenye rafu zilizopangwa madumu na jagi na vifaa vingine, vya kupimia maziwa akiwahudumia wateja.

Mapipa ya bati ya maziwa, yakiwa pembeni ya jokofu la kisasa; linalotoa huduma za maziwa, kwa kuweka hela katika mashine zake mbili.

Mwanaume aliyevaa nguo za kijivu, kofia nyeusi yenye mistari myeupe, akiwa pembeni ya jokofu linalotoa bidhaa zitokanazo na maziwa ndani ya kibanda kilichotengenezwa kwa chuma, chenye milango ya kijani.

Jokofu la kawaida la kuhifahi bidhaa ikiwa na magaroni ya maziwa pembeni ya kiotomo maziwa, yenye milango ya bluu yenye picha ya ng’ombe na maziwa.

Jokofu la kiotomo maziwa lililomo ndani ya duka linalouuza bidhaa zitokanazo na maziwa likiwa limebandikwa mabango yenye rangi ya bluu na picha ya ng'ombe.

Duka liuzalo bidhaa zitokanazo na maziwa, likiwa na rafu za mbao pamoja na za kioo, zikiwa zimesheheni bidhaa mbalimbali zilizowekwa ndani ya magaloni, vikapu vya makaratasi pamoja na mikopo midogo.

Jokofu la kisasa linalotoa bidhaa ya maziwa kwa kuweka fedha katika mashine yake, likiwa limenakshiwa na picha kubwa ya mazingira ya kijani na ng`ombe katika eneo la ndani.

Jagi la maziwa likiwa katika kijisehemu cha jokofu la kisasa, linalotoa maziwa kwa kuweka hela katika mashine hiyo.

Jagi dogo jeupe likiwa katika kijisehemu cha mashine ya kutolea maziwa ndani ya kioyomo maziwa, liliopo ndani ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa.

Mtoto akiwa anapita mbele ya rafu kubwa zenye bidhaa za maziwa katika duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa.

Dereva pikipiki amevaa kofia ngumu, koti la kijivu, suruali nyeusi na viatu vyeusi na vyeupe. Amekaa juu ya pikipiki na kuegamia mapipa ya kuwekea maziwa, mbele ya duka lenye matangazo ya bidhaa zitokanazo na maziwa.

Mtumiaji wa maziwa akiwa amekinga chupa katika mashine ya kutolea maziwa ndani ya kiwemo maziwa, huku akiingiza taarifa za manunuzi katika mashine hiyo.

Mtumiaji wa maziwa akiwa ananunua maziwa katika kiotomu maziwa, kwa kuweka hela ndani ya jokofu hilo la kisasa.

Mtumiaji wa maziwa akikinga maziwa katika mashine ya “kiotomo maziwa” chenye rangi ya bluu, katika duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa.

Jokofu la kisasa la kiautomaziwa likiwa limefunguliwa nje ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa, likiwa limenakshiwa kwa picha za ng'ombe na maandishi mbalimbali.

Duka liuzalo bidhaa zitokanazo na maziwa, likiwa ni kituo cha ushushaji wa bidhaa, za kampuni ya "mount Kenya milk".

Jokofu la kisasa linalotoa bidhaa zitokanazo na maziwa, kwa kutumbukiza fedha katika mashine yake, likiwa katika eneo la wazi tayari kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Mtoto akiwa amesimama ndani ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa, lenye rafu na majokofu makubwa yaliyosheheni bidhaa za maziwa, zikiwa katika vifunganishi vya aina mbalimbali kama magereni, maboksi na vikopo vidogo.

Wateja wanaotumia bidhaa za maziwa, wakiwa wamesimama mbele ya kibanda cha maziwa; kilichotengenezwa kwa bati, kisha kupakwa rangi nyeupe na ya pinki mpauko.

Kiotomo maziwa kilichonakshiwa kwa picha kubwa ya ng'ombe na maziwa na kenye maandishi na maelekezo mbalimbali. Kikiwa ndani ya duka liuzalo bidhaa zitokanazo na maziwa.

Mwanamke aliyevaa vazi jeupe akiweka hela katika jokofu la kisasa, linalotoa bidhaa za maziwa katika duka linalouza bidhaa zinazotokana na maziwa.

Watumiaji wa maziwa wakiwa wamekaa kwa msururu wakisubiri huduma ya maziwa, katika moja ya duka linalo uza bidhaa zitokanazo na maziwa.

Maziwa yakimiminwa kutoka kwenye jagi jeupe, katika bilauri ya machungwa pembeni mwa jokofu, linalotoa bidhaa zitokanazo na maziwa.

Jokofu la kisasa ambalo linauza bidhaa zitokanazo na maziwa, likiwa limewekwa nje ya msururu wa maduka na kuunganishwa katika umeme kupitia soketi nyeupe zilizoko sakafuni.

Jokofu la kisasa linalotoa maziwa kwa kuwekwa fedha, likiwa ndani ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa, yenye milango ya chuma.

Mashine za kiotomo maziwa zitumikazo kama duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa, zikiwa zimewekwa sehemu ya wazi ya nje kwa ajili ya huduma ya maziwa.

Samani ya dawati kubwa, lililotengenezwa kwa mbao nzuri yenye rangi ya kahawia, likiwa limewekwa nje kwa ajili ya maonyesho ya uuzaji.

Samani aina ya kitanda kilichotengenezwa kwa mbao nzito na kunakushiwa kwa michoro mbalimbali ikiwa katika eneo la wazi kwa ajili ya maonesho ya uuzaji.

Duka kubwa la samani lililosheheni bidhaa zilizotengenezwa kwa mbao, kama vile masofa, meza, stuli na viti, kwa ajili ya uuzaji.

Duka kubwa la samani lenye bidhaa mbalimbali kama vile: meza za vioo, meza za mbao, viti, sturi, masofa yenye rangi mbalimbali kama; kijivu na bluu, kwa ajili ya maonyesho ya biashara.

Samani za masofa yaloyonakshiwa kwa vitambaa vya rangi mbalimbali kama vile nyeusi, maziwa na machungwa, yakiwa tayari kwa ajili ya mauzo.

Samani za viti, meza na masofa vikiwa vimetengenezwa kwa mbao za kahawia na nyeusi kisha kunakshiwa kwa vitambaa vya rangi mbalimbali, ikiwa vimewekwa nje ya eneo la wazi kwa ajili ya mauzo.

Duka kubwa la kisasa lililo na samani za kisasa kama ; Sofa ya rangi za kijivu bluu na kahawia, Meza ya kioo, rafu za ukutani, viti na Meza , stuli za kusomea na mazuria ya chini kwa ajili ya maonyesho kwa wateja.

Duka kubwa la kisasa, la samani, lenye bidhaa mbalimbali, kama vile: masofa, meza, kabati na viti, vikiwa tayari kwa ajili ya uuzaji.

Duka kubwa la kisasa la maonyesho ya samani likisheheni bidhaa kama vile kabati, meza, viti vilivyonakshiwa kwa vitambaa vya rangi nzuri, stuli za maua pamoja na rafu za ukutani.

Chumba kikubwa chenye taa za kisasa na kuta nyeupe, zilizopambwa kwa mabango na luninga, katikati zikiwemo samani za vitanda vilivyopangwa kwa ustadi na kurembwa kwa mito ya rangi mbalimbali, kama machungwa, nyekundu, njano na bluu.

Samani za viti, meza na masofa vilivyotengenezwa kwa mbao na kunakshiwa kwa vitambaa vya rangi za kijivu, kijivu mpauko, bluu na bluu mpauko vikiwa vimeekwa ndani ya chumba cha maonyesho tayari kwa ajili ya mauzo.

Seremala akiwa anakagua moja kati ya samani ya viti sita vilivyotengenezwa kwa kitambaa cha kijivu na mbao ya kahawia.

Samani ya kitanda nyeupe yenye nakshi mbalimbali na rafu ubavuni mwake, ikiwa na godoro kubwa, likiwa limewekwa eneo la wazi kwa ajili ya maonesho ya biashara.

Samani za kitanda zilizotengenezwa kwa mbao na chuma cheusi, vikiwa vimewekwa nje katika eneo la wazi, tayari kwa uuzaji.

Samani za masofa na vitanda vilivyonakshiwa kwa vitambaa vya rangi ya kijivu, nyeusi, bluu, na bluu mkoleo, ikiwa imewekwa nje kwa maonesho ya biashara.

Duka kubwa lenye samani mbalimbali kama vile masofa, meza, viti, rafu, kabati, picha za ukutani na vioo ikiwa tayari kwa ajili ya maonyesho ya biashara.

Samani za rafu zilizopakwa rangi nyeupe na kahawia, zikiwa zimewekewa nakshi ya vishikio vya shaba, vikiwa vimewekwa nje kwa ajili ya mauzo.

Ofisi ya watengeneza samani ikiwa na samani za masofa makabati pamoja na magodoro eneo la nje tayari kwa ajili ya uuzaji.

Samani ya meza ya mduara na viti vyake vinne, vikiwa vimewekwa nje kando ya barabara ya rami yenye watumiaji mbalimbali tayari kwa ajili ya maonyesho.

Bidhaa mbalimbali za samani kama meza za kahawia za miguu mifupi, zikiwa na stuli zake fupi nne, pamoja na kitanda cha kisasa kisicho na uvungu vikiwa vimewekwa nje kwa ajili ya mauzo.

Samani ya kitanda iliyopakwa rangi ya kahawia na kunakshiwa michoro ya miraba eneo la kichwani, ikiwa imewekwa nje tayari kwa ajili ya maonesho ya biashara.

Samani ya meza iliyonakshiwa kwa kioo, sehemu ya juu ikiwa na viti vyake sita, ndani ya duka la maonyesho ya samani hizo likiwa na samani zingine.

Samani za viti vya kubembea vilivyotengenezwa kwa ustadi, mkubwa nyuma yake kukiwa na kushoni za vitanda, vikiwa viko tayari kwa ajili ya uzaji.

Samani ya kisasa ya kiti, iliyotengenezwa kwa mbao imara kisha kupakwa rangi ya kahawia na kunakshiwa kwa kitambaa cheupe, kikiwa tayari kwa ajili ya mauzo.

Hoteli ya kisasa iliyotengenezwa kiutamaduni hutumia magogo na mbao, na kisha kunakishiwa kwa taa zenye rangi na mwanga angavu, huku ikiwa imeningininiza orodha ya chakula katika mbao ni ndefu ya mstatili.

Watu sita wa kike na wa kiume walioketi katika sofa za njano na viti vya mbao, wakiwa wanapata chakula katika hoteli ya kisasa.

Hoteli ya kisasa iliyopangwa kwa samani ya kisasa kama vile masofa, viti vilivyowekewa mito yenye rangi nzuri pamoja na rafu zenye vitabu mbalimbali na sehemu ya mapokezi iliyonakshiwa kwa taa zenye mwanga angavu.

Sehemu ya mbele ya hoteli ya kisasa yenye mapokezi iliyo nakshiwa na vito vya samani pamoja na samani za kisasa zilizo nakshiwa kwa rangi nzuri.

Bidhaa mbalimbali zinazotengenezwa kwa chuma na mabati kama vile: masanduku ya chuma, majiko na makarai yakiwa katika soko kubwa la uhunzi.

Wafanyabiashara wa bidhaa za jikoni, kama vile mashine ya usagaji wa juisi, wakiwa wanauza bidhaa hizo katika soko la kisasa, lenye taa na mabango mengi ya biashara.

Bidhaa za matunda kama vile: mapapai, machungwa, tufaa, matikiti, pamoja na maparachichi; yakiwa yamepangwa katika matenga, ndani ya soko kwa ajili ya uuzaji.

Mfanyabiashara akiwa amepanga bidhaa zake za nafaka: nyanya, pilipili, vitunguu, Viazi na malimao sokoni kwa ajili ya kuuza, huku wafanyabiashara wengine wakiwa wameweka bidhaa zao kwenye vikapu.

Mchuuzi wa bidhaa za mboga mboga kama vile "brokoli", matango, karoti na mapapai akiwa ameshikilia "brokoli" katika kibanda chake kilichopo sokoni, huku wachuuzi wengine wakiwa wamepanga bidhaa zao katika vibanda vyao.

Wafanyabiashara mbalimbali wa kike na wa kiume wakiwa sokoni na bidhaa zao zilizopo kwenye matenga, magunia na ndoo zingine zikiwa zimetandazwa chini kama vile nyanya, vitunguu na girigirani zikiwa tayari kwa ajili ya kuuza.

Wanunuzi na wauzaji wa bidhaa mbalimbali katika eneo la soko, wakiwa wanafanya majadiliano yanayohisiana na bidhaa waziuzazo ndani ya soko hilo.

Wachuuzi na wauzaji wakiwa katika soko la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali kama vile mapochi, mabegi, nguo na bidhaa zingine.

Wafanyabiashara sokoni wakiwa wamepanga bidhaa zao mbalimbali kama vile nyanya, vitunguu, mananasi, maembe, machungwa, matikiti na ndizi pamoja na viazi katika meza na matenga tayari kwa ajili ya uuzaji.

Mfanyakazi wa kampuni inayotoa huduma ya mikopo midogo, kwa wahitaji akiwa ameketi akitumia tarakilishi ya mezani.

Wateja wakisubiri huduma za fedha katika kibanda cha huduma za fedha za simu cha rangi ya kijani huku nje kukiwa na ndoo ya bluu na nyeupe, ungo na nazi na nguo ya bluu ya kike iliyotundikwa katika mlango.

Hamisho la fedha kutoka katika mfumo wa Benki kuja katika mfumo wa simu, kupitia hudumu za kifedha za mitandao ya simu.

Jengo la uwekezaji la makazi ya watu lililoezekwa kwa paa jekundu, kuta zenye rangi ya kijivu na nyeupe, pamoja na madirisha ya alumni ya kijivu.

Jengo la kisasa la ghorofa lenye kuta zenye rangi ya kahawia, madirisha yaliyotengenezwa kwa chuma na vioo, likiwa linatumika kama makazi ya watu.

Uwekezaji wa nyumba ya makazi ya ghorofa moja yenye kuta nyeupe, roshani za vioo, sakafu za vigae pamoja na tanazo ya rangi ya kahawia ikiwa na sehemu ya bustani.

Bango kubwa la karatasi lenye rangi nyekundu na nyeupe likiwa na tangazo la biashara ya nyumba. Likiwa na namba za simu, likiwa limening’inizwa katika kuta za nyumba.

Jengo refu la ghorofa lenye kuta zilizotengenezwa kwa tofali pamoja na madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo, likiwa kwa ajili ya makazi ya watu.

Majengo marefu ya ghorofa yenye rangi ya kijivu, nyeupe na kahawia na madirisha ya vioo, yakiwa yamekamilika mengine yakiwa bado yanaendelea na ujenzi kwa ajili ya makazi ya watu.

Duka la kampuni na nguo la ''WOOLWOTHS'' inayouza bidhaa zinazotengenezwa kwa sufu likiwa limefunguliwa ndani ya duka la manunuzi lenye milango ya alumni na vioo.

Mavazi aina ya makoti na mashati ya rangi tofauti, yakiwa yamening'inizwa katika viango vya nguo, vilivyomo ndani ya duka kubwa la manunuzi, lenye paa jeupe na sakafu la vigae.

Wanunuzi wa bidhaa mbalimbali wakiwa katika soko la manunuzi, lenye paa la kijivu, jokofu la vinywaji baridi na sakafu zilizotengenezwa kwa vigae.

Wanunuzi wa bidhaa mbalimbali wakiwa katika duka la manunuzi, lililosheheni bidhaa mbalimbali kama vile; samani za viti, sturi na meza.

Duka la mikate lenye sehemu ya jiko pamoja na rafu za vioo, zilizohifadhi bidhaa zilizookwa ndani ya duka kubwa la manunuzi.

Bidhaa za urembo na mavazi, kama vile pochi, bangili na vifungio vya nywele, vikiwa katika sehemu ya maonyesho katika duka kubwa la manunuzi.

Duka kubwa la manunuzi lenye vibanda na vioo, vilivyosheheni bidhaa mbalimbali kwa ajili ya mauzo kama vile pafyumu, nguo, pochi na mabegi.

Duka kubwa la manunuzi la kisasa; lenye taa za kuangaza, lenye rafu za ukutani, lenye nguo za kiume pamoja na meza zilizomo katikati, zilizowekwa viatu juu pamoja na mavazi ya kiume mengine.

Wateja mbalimbali wakiwa wamekusanyika mbele ya meza ya wahudumu, wakihudumiwa katika duka kubwa la manunuzi, lenye ngazi za kisasa za kutumia umeme.

Duka la manunuzi lenye rafu kubwa ndefu za ukutani zilizosheheni mavazi ya aina mbalimbali kama vile: mashati, suruali, tisheti na nguo nyingine.

Wateja mbalimbali wakiwa ndani ya duka kubwa la manunuzi la mavazi, lenye rafu zilizopangwa nguo kuendana na aina yake.

Wanunuzi mbalimbali wakiwa ndani ya duka lamanunuzi lenye rafu ndefu, zilizopangwa bidhaa kama vile; pochi, mabegi na viatu.

Duka kuu lenye rafu ndefu za alumni zenye bidhaa mbalimbali za usafi kama: sabuni za kuogea, sabuni ya unga na miche ya sabuni; na kuwekewa bei kwa kila bidhaa.

Duka kuu la kisasa la bidhaa mbalimbali, zilizohifadhiwa katika rafu za ukutani, pamoja na zingine zilizopo katikati ya duka, pamoja na zingine zikiwa zimehifadhiwa katika matenga.

Rafu ndefu zilizo na bidhaa za vinywaji baridi kama vile juisi zilizohifadhiwa katika maboksi na chupa za plastiki ndani ya duka kuu.

Mnunuzi wa bidhaa akiwa ananunua tunda la nanasi, ndani ya soko kuu. Kwa kuliweka kwenye mashine maalumu ya kutambua bei, huku katika sehemu zingine la duka kuu kukiwa na mabango makubwa ya matangazo.

Duka la vileo na vinywaji baridi likiwa na rafu na majokofu ya kisasa yaliyosheheni vinywaji baridi na vileo mbalimbali ndani ya duka kuu la manunuzi.

Duka kubwa la kisasa yenye taa nyingi na sakafu ya marumaru, ikiwa na rafu zilizosheheni bidhaa za jikoni na mapishi kama vile tambi.

Watu mbalimbali wakiwa ndani na duka kuu lenye rafu zilizopangwa bidhaa mbalimbali, pamoja na sehemu ya ukaguzi wa bidhaa hizo ikiwa na mashine ya kielektroniki.

Wanunuzi wakiwa wanachagua bidhaa katika duka kuu, lenye rafu ndefu zenye bidhaa mbalimbali, zilizopangwa kuendana na aina ya bidhaa.

Sehemu ya duka kuu la kisasa lenye taa lenye mwanga mkali, na rafu zilizosheheni bidhaa mbalimbali za watoto kama vile: nguo, bidhaa za usafi na magari ya kuchezea.

Duka kuu lenye rafu mbalimbali zilizopangwa bidhaa kama mafuta ya losheni, viatu, mashati, mabegi likiwa na mabango makubwa yalioning'inizwa kuonyesha aina ya bidhaa katika kila rafu.